Hapa ni darasani au sehemu yenye kikao, ambapo watu wazima wanaonekana wakimsikiliza mtu mmoja, huku wote wakiwa wameketi kila mmoja katika nafasi yake.

Hii ni elimu ya watu wazima ambapo mama wawili pamoja na watu wazima wengine wakiwa darasani, wanaonekana kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake huku anasoma.

Katika darasa hili au ukumbi huu, ambapo semina au elimu juu ya kitu fulani kwa watu wazima inatolewa, ambapo kila mmoja anakuwa ameketi katika nafasi yake. Huku kukiwa na maji juu ya meza zao, wakimsikiliza mkufunzi aliyekuwa mbele yao akiwaelezea na kuhitimisha juu ya jambo fulani.

Hii ni elimu ya watu wazima ,ambapo wanafunzi watatu waliokuwa mbele ya darasa na wengine wakiwa nyuma wakionekana, Kila mmoja akiwa amekaa katika nafasi yake , huku mwalimu akiwa mbele akionekana akiwa anakagua kazi za wanafunzi, wanafunzi wanaonekana wakiwa wametulia kwa umakini.

Hapa ni darasani ambapo elimu ya watu wazima inatolewa huku wanafunzi ambao wameketi katika viti pamoja na vitabu vyao, wanaonekana wakimsikikiza kwa makini mwalimu au mtu anaetoa maelezo akiwa amesimama katikati yao, huku akiwa ameshika komputa mpakato .

Semina au mafunzo ya watu wazima, ikiwa inaendeshwa huku wanafunzi akiwa anaelezea au kuonesha watu kilichopo katika kamera, huku wote wakiangalia na kujifunza kwa umakini.

Wanafunzi wa elimu ya juu au elimu ya watu wazima, wakiwa wamekusanyika huku wakiwa wanaangalia kitu katika kamera au mashine, kwa makini huku mmoja wao akiwa anaelezea.

Hapa ni katika semina au maonesho ambapo elimu inaonekana kutolewa. Huku mzungumzaji akiwa katika ya watu na wengine wakiwa wamemzingira. Huku kila mmoja akiwa makini katika kumsikiliza kile anachokisema.

Katika chumba hiki ambacho semina au elimu ya watu wazima inatolewa, wanaonekana kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake, huku wakiwa wamevaa barakoa, wakimsikiliza mtu aliyekuwa mbele yao ambaye anawapa elimu juu ya somo au kuelezea jambo fulani.

Hapa ni darasani au sehemu ambapo watu wanajifunza elimu au ufundi stadi, ambapo wanaonekana mama wawili wamekaa huku wakiwa wamevalia mavazi ya kimasai, wakiwa wanashona kitambaa huku wengine wakiwa wamewazunguka wakifurahia na kuwapigia makofi.

Mwanafunzi wa elimu ya watu wazima akiwa anaandika darasani mbele ya ubao, huku mwalimu akiwa anamsimamia. Wanafunzi wengine wakiwa wameketi nyuma katika madawati huku wengine wakiwa wamekaa chini katika darasa ambalo lina hewa na mwanga wa kutosha.

Hapa ni darasani ambapo semina au mafundisho maalumu au elimu ya watu wazima inaonekana ikiwa inatolewa, huku kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake akisoma, huku mkufunzi akiwa anapita kukagua.

Hapa ni darasani katika semina au kikao, ambapo watu wanaonekana kila mmoja akiwa amekaa katika nafasi yake, huku wakiwa wanamsikiliza mtu wa mbele anayeongea au kuwaelewesha juu ya jambo fulani.

Hapa ni sehemu maalumu, ambapo Semina inaonekana kutolewa kwa vijana pamoja na watu wazima ambao wanaonekana wakiwa wamesimama, huku wengine wakiwa wamevalia tisheti maalumu, huku mkufunzi akiwa katikati yao akiwaelezea juu ya jambo fulani.

Wanafunzi ambao ni watu wazima katika elimu inayotolewa kwa watu wazima wakionekana wakiwa katika "discussion" au majadiliano huku wakiwa wamemzunguka anayeongoza majadiliano hayo ambayo pia huandika kila wanachokizungumza.

Hii ni sehemu ya maonyesho ambapo kuna onekana watu wakiwa wamezingira eneo hili, huku mdada mmoja akionekana kuelezea juu ya taa zinzowaka kwa rangi tofauti.

Hapa ni kwenye semina ofisini au darasani ambapo elimu ya watu wazima inaonekana ikitolewa, huku washiriki wakiwa mbele wakiwa wanapata picha ya pamoja. Ambapo mbele yao kuna meza yenye vitendea kazi au kompyuta mpakato.

Hii ni elimu ya chuo kikuu au elimu ya watu wazima ambapo wanaonekana wanafunzi hawa wakiwa wamezingira kamera huku wakiwa wanajifunza juu ya jambo fulani ambapo mwanafunzi mmoja anaonekana kuwa wa kiume na wengine ni wakike.

Katika sehemu hii ya maonyesho mbalimbali wanaume wanaonekana wakiwa wako pembeni ya mdada wakiwa wamemzingira huku akiwa anaonyesha juu ya taa na balbu ambazo zina rangi tofauti.

Hii ni shule ya awali au shule ya kwanza, ambapo mwalimu au mzazi anaonekana akiingia getini, sehemu ya mlangoni ikiwa imechorwa michoro kwa ajili ya watoto, ambazo katuni hizo zinaonekana zikiwa zimeshika maua na vitu vingine, mandhari ya sehemu hii inaonyesha ni uarabuni kwani maneno ya kiarabu yameandikwa.

Bembea kwa ajili ya michezo ya wanafunzi wa shule ya awali yaani "Nursery" pamoja na uangalizi wa watoto yaani "Daycare", zikiwa zimepakwa rangi ya bluu, kijani na njano huku bembea zake za chuma zikiwa katika rangi nyekundu.

Hapa ni sehemu ambapo elimu ya awali inatolewa ijulikanayo kama nasari skuli vile vile “dei kea” ambapo malazi kwa ajili ya watoto wadogo huwa yanatolewa, pakiwa na bembea na michezo mingine inayowasababisha au kuwawezesha wanafunzi hawa kufurahi na kucheza.

Sehemu hii ni shule ya awali pamoja na "daycare" au watoto wadogo wanapopata malezi, ambapo kuna ukoka au nyasi fupi pamoja na bembea na sehemu za michezo vilevile madarasa na vyumba vidogo.

Bembea hizi ambazo zipo katika shule ya awali vilevile deikea ni kwaajili ya wanafunzi au watoto wadogo kuweza kucheza michezo hivo na kufurahi, vilevile miti inaonekana kuzingira eneo hili kwaajili ya kutoa hewa nzuri na mazingira ya kuvutia na masafi.

Hii ni shule ya awali yani nasari na “day care” ambapo bembea zimetengenezwa kwa rangi ya bluu pamoja na chanjo zikiwa katika mteremko, huku kukiwa kimemwagwa mchanga ambapo wanafunzi hawataweza kuumia pindi wadondokapo.

Hapa ni sehemu ambapo elimu ya awali inatolewa vilevile ni deikea, ambapo wanafunzi au watoto wadogo huangaliwa pakiwa na bembea na madarasa huku kukiwa na nyasi fupi.

Hili ni darasa la shule ya msingi, ambapo wanafunzi wanaonekana wakiwa wameketi katika madawati yao huku wamevalia yunifomu, wakimsikiliza mwalimu aliyekuwa mbele yao, akiwafundisha juu ya jambo au somo fulani.

Hiki ni kitabu cha shule ya msingi ambapo ni sehemu moja ya ukurasa wake hesabu ya kujumuisha na kutoa, zikiwa zimetolewa huku juu zikiwa na picha za wanyama.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa shuleni wakikatiza katika mandhari nzuri yenye kuvutia ikiwa na gadeni, huku pakiwa na pakingi ya magari vilevile miti ambayo huleta kivuli pamoja na hewa nzuri pamoja na madarasa mazuri.

Hiki ni kitabu cha shule ya msingi, katika peji ya themanini ma sita na themamimi na saba inaonyesha namna tabia mbalimbali zinazoendeshwa, na huku mbele ya mtu kikiwa kimeandikwa na kinaonyesha kijana, huku ukurasa wa themanini na nane ukionuesha familia wakiwa wanakula chakula.

Kabati kubwa na maalumu ambalo limegawanywa, kwa vyumba vingi huku mafaili yakiwa ndani. Viti vikiwa pembeni inaonyesha ni maktaba katika shule ya msingi.

Madarasa katika shule ya msingi yanaonekana yamepangwa vizuri, huku miti inayozunguka pamoja na ukoka vikivutia pamoja na kuleta hewa safi na nzuri. Huku pakiwa pamezungushiwa uzio wa mabati katika shule.

Hivi ni vitabu vya elimu ya msingi au elimu ya awali, vikionekana kupangwa vizuri katika meza huku vikisomeka "Ayubu mashakani" huku maandishi wa vitabu hivi akionekana kua ni Jonh Habwe.

Hapa ni darasani ambapo elimu ya awali au "primary school" inatolewa huku viti vikiwa vimepangwa vizuri katika mistari mitano na ubao uliokuwa mbele, ukiwa hujaandikwa chochote pia na taa ambazo zinamulika vizuri darasa hili.

Madarasa katika shule hii ikiwa imejengwa vizuri huku yakiwa yameezekwa mabati mekundu pamoja na ukoka ambao upo chini huku bembea na michezo mengine ikiwa imewekwa, vilevile miti mirefu ambayo huleta hewa nzuri ila kwa kuvutia katika eneo hili.

Haya ni madarasa ambako elimu ya shule ya msingi au primary school utulewa yakiwa yamejengwa vizuri uku kukiwa kuna madirisha yapitishayo hewa pamoja na mwanga wakutosha vilevile bustani ambapo ufanya kuvutia zaidi.

Maua, bustani pamoja na miti ambayo katikati yake kuna njia zinakatiza huku nyuma yake kukiwa na madarasa, yanaifanya shule ya msingi kuvutia kwani hewa yake inakuwa safi.

Mandhari ya shule ya msingi ambayo imepambwa kwa bustani, maua, pamoja na miti, huku kukiwa na barabara zinazokatiza katikati pamoja na madarasa zinafanya shule kuvutia na kuwa na hewa nzuri.

Haya ni madarasa ya shule za awali ambapo bustani za maua ambazo zimekauka kutokana na kukosa kumwagiliwa maji ya kutosha na ngazi inaonekana. Vilevile madarasa yenye madirisha yenye kupitisha hewa pamoja na mwanga wa kutosha na miti inayozunguka eneo hili.

Mandhari ya nje ya shule ya msingi ikiwa imepambwa vizuri na miti mirefu pamoja na mifupi yenye vichaka, huku nyasi fupi pamoja na bustani pamoja na maua vikipendezesha, vilevile pia kuna barabara inayopita kwenda katika madarasa.

Haya ni madarasa ya shule ya msingi ambayo ni ya zamani kidogo, kwani madirisha yake ni madogo katika upitishaji wa hewa na mwanga, vilevile yakiwa yamewekewa chuma, ili kuweza kuzuia bati.

Hapa ni darasani ambapo elimu kwa ajili ya shule ya msingi hutolewa katika shule za wanafunzi au watoto wanaojifunza kiingereza kama zijulikanazo kama "English medium". Ambapo mwalimu anaonekana akiwa mbele ya darasa huku akiwa ameandika namba ili kuweza kuwafundisha wanafunzi.

Sehemu hii ya ngazi ya shule ya msingi au shule ya awali ikiwa imewekwa vizuri kwa ajili ya wanafunzi kupanda katika gorofa moja au kwa ajili ya kushukia katika madarasa.

Madarasa haya ya shule ya msingi yakiwa yamejengwa vizuri huku madirisha yake yakiwa makubwa, kwa ajili ya kupitisha hewa ya kutosha pamoja na mwanga wa mwingi. Huku yakiwa yamezungukwa na maua na mbele yake kuwa na nyasi fupi.

Mwalimu wa shule ya msingi ambaye amevalia kitamba juu pamoja na hijabu, akiwa ubaoni huku akiwa anaandika na kuchora katika somo la kiingereza.

Kabati kubwa huku likiwa limegawanywa kwa vyumba mafaili yanaonekana yakiwa ndani, ndani yake katika chumba au laibrari ambapo pia kuna viti.

Ngazi hizi ni sehemu moja wapo ya madarasa ya shule ya msingi, ambazo zinaonekana zikiwa zimewekewa chuma, huku zimepakwa kwa rangi nyeusi. Madarasa haya ni ya ghorofa, huku chini kukiwa na maua pamoja na ukoka mdogo.

Hapa ni darasani ambapo elimu ya shule ya msingi inatolewa. Ubao ukionekana ukiwa umewekewa siku za wiki wakianzia na: jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi zikiwa zimewekwa katika maandishi ya kiingereza.

Mafaili haya ya shule ya msingi yapatayo saba ya aina tofauti yakiwa juu ya kabati la chuma katika chumba cha shule ya msingi, yanaonekana ni ya waalimu kwa ajili ya kufundisha wanafunzi

Ngazi za shule ya msingi zikiwa katika madarasa zinazosaidia kupanda na kushuka na kwenda katika darasa moja na lingine, zikiwa zimepakwa rangi nyeusi huku chini kukiwa na ukoka au bustani pamoja na maua.

Mafaili sita yanaonekana yakiwa juu ya kabati la chuma yakiwa katika chumba au darasa ambapo elimu ya awali au elimu ya shule ya msingi hutolewa.

Mafaili saba ya aina tofauti yakiwa katika juu ya kabati la chuma, katika chumba au ofisi katika shule ya elimu ya msingi au elimu ya awali.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa mbele ubaoni, huku akiwa wamevalia hijabu na jalabibu ya bluu pamoja na nyeusi, akiwa anachora ubaoni maumbo pamoja na kuandika katika somo la kiingereza au inglishi.

Hii ni shule ya msingi darasani ambapo wanafunzi wakiwa wameva yunifomu, wanaonekana kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake, huku wakimsikiliza mwalimu aliyekuwa mbele ubaoni akifundisha kwa makini.

Huu ni ukurasa wa arobaini na sita na arobaini na saba wa kitabu cha elimu ya awali au “primary school”, ambapo kitabu cha kiingereza kinachoelezea namna ya utunzaji ngozi na usafi.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wamevaa yunifomu huku kila mmoja akiwa ameketi kwenye nafasi yake, wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyekuwa mbele yao, akiwa anafindisha au kuelezea juu ya jambo fulani kwa umakini.

Hiki ni chumba cha mahabara ambapo mara nyingi hupatikana katika shule za sekondari, wanafunzi hutumia kujifunza haswa masoma kama kemia na fizikia, hivyo uongezea ufahamu juu maarifa yao katika elimu ya sekondari hasa katika michepuo ya sayansi.

Katika darasa hili la shule ya sekondari, ambapo wanafunzi wanaonekana kila mmoja akiwa amekaa katika nafasi yake; huku wasimamizi na walimu wakiwa wanawapa maelekezo kabla ya kufungua mitihani hiyo na kuwapa wafanye.

Hapa ni ofisini ambapo mwalimu wa kike aliyevalia barakoa anaonekana akiwa amekaa katika kiti chake, huku akisahihisha madaftari ya wanafunzi. Elimu hii ni ya shule ya sekondari.

Walimu wawili wa shule ya sekondari wa kike na wa kiume, wanaonekana wakishauriana au kuelekezana juu ya jambo fulani kutoka katika vitabu, ambapo sehemu hii ni ofisini.

Hiki ni chumba au bweni la wanafunzi wa sekondari, ambapo wanafunzi hawa hutumia kama sehemu ya malezi yao au kulala kwani vitanda vinavyoonekana vina ashiria hivyo pamoja na meza za kujisomea.

Hapa ni bweni, sehemu ambapo wanafunzi wa shule ya sekondari, hutumia kwa ajili ya malazi au kulala, ambapo vitanda vingi huwa vinawekwa kwa pamoja juu na chini, katika bweni hili inaonekana hewa inapita ya kutosha na mwanga mzuri.

Mahabara ya shule ya sekondari iliyowekewa viti na kuacha nafasi baina ya kimoja na kingine, huku madirisha yake yakiwa yamejengwa vizuri yanay pitisha mwanga wa kutosha pamoja na hewa nzuri, ikionekana kuwa ya kisasa.

Hapa ni maabara ambapo elimu ya sekondari inatolewa. Meza zinaonekana zikiwa zimepangwa vizuri huku madirisha yakiwa ni makubwa yakipitisha hewa pamoja na mwanga wa kutosha.

Haya ni madarasa ya shule ya sekondari ambayo yamejengwa katika ghorofa moja, huku yakiwa na madirisha makubwa yanayowezesha kupita kwa hewa na mwanga wa kutosha. Pia mandhari yake ni nzuri inayowafanya wanafunzi wasome kwa utulivu.

Hapa ni shuleni, shule ya sekondari; ambapo vimbweta vinaonekana nje ya madarasa na miti, huku madarasa yakiwa yamejengwa vizuri yenye kupitisha hewa pamoja na mwanga wa kutosha.

Maabara hii katika shule ya sekondari ambapo anaonekana mwalimu au mwanafunzi akiwa anachanganya kemikali ambazo huziweka katika tyubu kutoka katika chupa, huku akitumia meza katika kufanya shughuli yake.

Hii ni elimu ya sekondari ambapo wanafunzi wawili wa kike wanaonekana wakiwa maktaba wakichagua vitabu kwa ajili ya kujisomea kwenye mashelfu, huku dirisha likiwa kubwa na lenye kupitisha mwanga pamoja na hewa ya kutosha.

Hapa ni darasani ambapo wanafunzi wa shule ya sekondari wanaonekana kila mmoja akiwa ameketi katika kiti chake huku wakiwa wanafanya mtihani ambapo darasa hili linapitisha hewa na mwanga wa kutosha ambapo ni mchanganyiko wa wanafunzi wa kike na wa kiume.

Maabara hii ya shule ya sekondari inaonekana ikiwa imejengwa vizuri huku kukiwa na nafasi kubwa baina ya meza moja na nyingine huku vikiwa vimewekwa pamoja na viti. Madirisha yake yanaonekana yakiwa yamejengwa imara huku yakipitisha hewa pamoja na mwanga wa kutosha.

Masweta ya wanafunzi wa shule ya sekondari yakiwa yameanikwa katika kamba pembezoni mwa madarasa. Yakiwa yanapigwa na jua kwa ajili ya kukauka. Huku kukiwa kuna nyasi fupi ambazo zinaonyesha ni kipindi cha ukame.

Walimu wawili wa shule ya sekondari ambao wapo nje ya madarasa, huku mitihani ikiwa juu ya meza wakiwa wanaifunga baada ya kuikusanya kutoka kwa wanafunzi ambao wamemaliza kufanya mitihani.

Walimu wawili wa shule ya sekondari wakiwa nje ya madarasa na ofisi, wanaonekana wakiwa wanapanga na kuifunga mitihani juu ya meza, baada ya kutoka kuisimamia na kukusanywa na wanafunzi; huku nyuma yake kukiwa na maua mazuri pamoja na madarasa.

Maabara ya kisasa ya shule ya sekondari ikiwa imetengenezwa kwa vifaa maalum kama vya chuma na plastiki, ambazo meza zake zimepangiliwa vizuri na kuacha nafasi kati ya moja na nyingine, huku ikionyesha kuna madirisha ambayo yana hewa ya kutosha pamoja na mwanga.

Hosteli za wanafunzi wa shule ya sekondari vikiwa vimepangwa kwa vitanda chini na juu, kitanda kimoja kikiwa kimebeba vitanda viwili huku jumla kukiwa na vitanda sita. Vilevile meza na kiti kwajili ya kujisomea.

Maabara ya kisasa ya shule ya sekondari ikiwa imejengwa vizuri na kuacha nafasi baina ya meza moja na nyingine ikionekana ikiwa imejengwa kuta zake kwa chuma pamoja na mbao, vilevile madirisha yake yanaonekana makubwa ambayo yanasaidia kuingiza hewa ya kutosha pamoja na mwanga.

Huu ni ukurasa wa mbele au "cover page" ya kitabu cha baiolojia cha kidato cha nne, ambapo ni cha baiolojia. Wanafunzi wawili; mmoja aliyevalia koti jeupe na mwingine aliyevalia nguo za kawaida, wanaonekana wakielekezana juu ya jambo fulani.

Hapa ni darasani au sehemu ya kujisomea katika shule ya sekondari ambapo viti vikionekana vikiwa vimepangiliwa vizuri katika kila meza huku kukiwa na kompyuta au laptopu katika kila kiti, madirisha makubwa yapitishayo hewa na mwanga wa kutosha pia yanavutia katika darasa hili.

Hapa ni darasani shule ya sekondari, ambapo wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wanahakikisha kwamba mitihani haijafunguliwa kabla ya kuwagawia wanafunzi.

Hii ni maabara kwa ajili ya shule ya sekondari, ambapo sehemu mbalimbali za kujifunzia zikionekana. Vilevile madirisha ya sehemu hii ni makubwa, yanayowezesha kupita kwa hewa na mwanga hivyo kujifunza vizuri.

Walimu wa shule ya sekondari wakiwa katika kontena ambalo maboksi yanafunguliwa huku mafaili yakiwa yanatolewa kwenye maboksi hayo na kuwapatia walimu, huku wengine wakiwa wamesimama nje ya kontena ambapo kuna madarasa pamoja na miti.

Hiki ni kitabu cha kidato cha tatu, kijulikanacho kama kitabu cha kemia au “”chemistry” ambapo katika kava yake au picha yake ya juu inaonyesha mtu akiwa katika maabara huku akiendelea na shughuli zake za kikemia.

Mwalimu anaonekana akiwa anachagua kitabu au vitabu katika moja ya shelfu ya maktaba katika shule za sekondari, ambapo darasa hili au chumba hichi kimejengwa huku kukiwa kuna ubao pembeni yake.

Hawa ni wanafunzi wa elimu ya juu au chuo kikuu ambapo wanaonekana wakiwa darasani, huku wengine wakisimama na wengine wakiwa wameketi wakiwa wanaelekezana juu ya jambo fulani katika kompyuta mpakato au laputopu.

Wanafunzi wa elimu ya juu au ya chuo kikuu wanaonekana wakiwa darasani wakimsikiliza mwalimu, ambaye yupo mbele yao akiwafundisha au akiwaelezea juu ya jambo fulani, ambapo wanafunzi hao wanaonekana kila mmoja amekaa katika nafasi yake akisikiliza kwa makini.

Wanafunzi wa chuo kikuu walioketi katika vimbweta, huku wakijadiliana juu ya jambo fulani, ambapo hutumia kompyuta mpakato katika majadiliano hayo, huku wengine wamekaa na kushika simu.

Hapa ni darasani kwenye elimu ya juu au chuo kikuu, ambapo wanafunzi wanaonekana kila mmoja akiwa amekaa katika kiti chake, wakimsikiliza Mwalimu ambaye yupo mbele ya darasa, kuelezea au kutoa somo juu ya jambo fulani huku akiwa amevalia barako.

Hii ni elimu ya chuo kikuu au ni elimu ya juu, ambapo wanafunzi wakiwa darasani huku wakiwa wameketi katika nafasi zao, wanaonekana wakiwa wanamsikiliza Mwalimu ambaye amesimama mbele yao huku akieleza au kufundisha kwa ajili ya jambo fulani.

Hapa ni darasani ambapo wanafunzi wanaonekana wakiwa wameketi kila mmoja katika nafasi yake, huku mwalimu akionekana akiwa anaelekeza juu ya jambo fulani, wanafunzi hawa wanawezekana wakawa ni masomo ya kompyuta yaani "IT".

Hapa ni darasani ambapo wanafunzi wa elimu ya juu au chuo kikuu au "college" wanaonekana wakiwa wamekaa katika nafasi zao, huku wakimsikiliza mwalimu aliesimama mbele yao anaeonekana akifundisha au akielezea jambo fulani.

Wanafunzi wa elimu ya juu au chuo kikuu au koleji wakiwa darasani huku kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake, akiwa ameshika kalama huku akiandika, wakiwa wanamsikiliza mwalimu au mkufunzi anayeelezea kitu mbele yao.

Wanafunzi wa chuo kikuu au koleji wakiwa wameketi, Kila Mmoja kwenye kiti chake, huku wakiwa wanafanya mtihani, kwenye chumba ambacho kina madirisha makubwa ambayo yanapitisha hewa pamoja na mwanga wa kutosha .

Katika darasa hili ambapo semina inatolewa au elimu ya chuo kikuu, mwalimu anaonekana au mkufunzi au muelimishaji, akiwa mbele huku wanafunzi kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake akiwa anamsikiliza kwa makini.

Hapa ni darasani, sehemu ambapo elimu ya watu wazima, ambapo mwalimu anaonekana akiwa mbele ya darasani akiwa anaelezea au kutoa maelezo juu ya jambo fulani huku wanafunzi, kila mmoja akiwa amekaa katika nafasi yake kusikiliza kwa makini.

Hapa darasani ambapo wanafunzi wa chuo kikuu au koleji, inaonekana kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake, huku wakisubiri mtihani au maelekezo ya mwalimu ambaye anafundisha ubaoni katika darasa ambalo linapitisha hewa nzuri pamoja na mwanga wa kutosha.

Wanafunzi wa chuo kikuu, wa kike wanne, ambapo wawili wamesimama na wawili wamekaa pamoja na wa kiume wawili ambao wamekaa. Wanaonekana wakitumia kompyuta mpakato katika kudiskasi na kujadiliana juu ya jambo fulani.

Wanafunzi mbalimbali wa kike na wa kiume ambao ni wa chuo kikuu au elimu ya juu wakiwa darasani, kila mmoja akiwa na daftari na kalamu wanaonekana wakiwa makini wakiwa wanamsikiliza mtu anayefundisha na kuandika katika daftari kile kinachozungumzwa.

Wanafunzi wa chuo kikuu au koleji wakiwa wameketi kila mmoja katika nafasi yake huku wakimsikiliza kwa makini mwalimu au mkufunzi aliyesimama mbele yao huku akiwa anaelezea au kufundisha juu ya jambo fulani darasani.

Hapa ni darasani sehemu ambapo elimu ya watu wazima au elimu ya juu au elimu ya chuo kikuu inatolewa, wanafunzi wakiwa darasani huku kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyekuwa mbele akifundisha au kuelezea jambo fulani.

Wanafunzi wa chuo kikuu au koleji wakiwa katika mahafali ya kumaliza wakiwa na furaha

Wanafunzi wa elimu ya juu ya chuo kikuu, wakiwa katika kimbweta wakijisomea. Huku wakiwa wameketi kila mtu katika nafasi yake, mmojawapo akiwa ameshika kompyuta mpakato, huku mwingine akiwa anaandika.

Wanafunzi wa elimu ya juu au chuo kikuu wakiwa darasani kwa kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake akimsikiliza kwa makini mwalimu ambaye amesimama mbele ya darasa, huku akielekeza au kufundisha juu ya somo fulani.

Hapa ni laibrari au maktaba, sehemu ambapo wanafunzi hujifunzia, ambapo kila mmoja anaonekana akiwa ameketi katika nafasi yake kwa utulivu, huku wakiwa wanasoma , madirisha ya maabara hii au maktaba yanaonekana ni makubwa yanayopitisha hewa pamoja na mwanga wa kutosha.

Wanafunzi wakike wakiwa darasani huku wakiwa wamevalia sare, wakiwa wanajifunza shughuli za urembo pamoja na saluni wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliekua mbele yao ambae amevalia koti jeupe huku vifaa mbali mbali vya urembo vikiwa vimewekwa mbele ya dawati.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu au koleji wakiwa katika majadiliano au diskasheni, huku wakitumia kompyuta mpakato katika kulekezana huku wakiwa wanaandika katika karatasi nyeupe.

Wanafunzi wa chuo kikuu au elimu ya juu wakiwa kwenye kimbweta

Wanafunzi wa elimu ya juu au chuo kikuu, wengine wakiwa wamekaa huku wengine wakiwa wamesimama, wanaonekana wakiwa wanaelekezana kitu kwa kutumia kompyuta mpakato; huku wote wakiwa makini katika disikasheni au majadiliano hayo.

Wanafunzi wa chuo kikuu au koleji, wakiwa wameketi kila mmoja kwenye nafasi yake, huku wakiwa wanamsikiliza kwa makini mkufunzi au mwalimu aliyesimama mbele yao, huku akiwa anaelezea au kuwafundisha juu yajambo flani, darasani.

Hapa ni histeli ambapo wanafunzi wawili wa kiume wanaonekana kila mmoja akiwa ameketi katika kiti chake, huku wakijisomea kwa kutumia kompyuta mpakato katika meza ya kusomea huku kukiwa na dirisha lenye kupitisha hewa pamoja na mwanga wa kutosha.

Hapa ni darasani sehemu itolewapo elimu ya chuo kikuu, au elimu ya watu wazima, ambapo wanafunzi wanaonekana wamekaa katika vikundi kila mmoja katika nafasi yake katika mtiririko mzuri, huku mwalimu akiwa katikati mbele ambaye anaonekana akifundisha kuelezea juu ya jambo fulani.

Mkufunzi au mwalimu anaonekana akiwa ameketi katika ofisi yake huku akifurahia juu ya jambo fulani, akiwa amezungukwa na vitabu pamoja na magazeti ambayo anayatumia katika shughuli zake za kila siku.

Wanafunzi wakiwa wanajifunza shughuli za urembo, wanaonekana wakiwa darasani huku wakiwa wamevalia sare ya tisheti. Huku kila mmoja akiwa amekaa katika nafasi yake wakiwa wanamsikiliza mwalimu au mkufunzi wao kwa makini. Huku vichana na vitu mbalimbali vya urembo vikiwepo mbele ya dawati.

Hapa ni darasani, elimu ya chuo kikuu ambapo wanafunzi kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake huku wengi wakiwa na kompyuta mpakato. Wanaonekana wakiwa wanamsikiliza mwalimu kwa makini aliyesimama mbele ya darasa ambaye akielezea kufundisha juu ya somo fulani.

Wanafunzi wa chuo kikuu au koleji wakiwa darasani huku kila mmoja akiwa ameketi katika kiti chake akimsikiliza mwalimu kwa makini ambaye anaonekana akiwa mbele akifundisha au kutoa maelekezo.

Hapa ni darasani; sehemu itolewapo elimu ya chuo kikuu, ambapo wanafunzi wanaonekana kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake, huku wakijisomea na kuandika jambo fulani kutoka katika kompyuta mpakato; ambapo madarasa ya sehemu hii au laibrari yanaonekana kuwa ni makubwa yenye kupitisha hewa na mwanga wa kutosha.

Hapa ni maktaba, elimu ya chuo kikuu au koleji, ambapo wanafunzi wanaonekana wamekaa katika makundi wakiwa wanajadiliana juu ya mambo fulani, huku pembezoni kukiwa kuna shelfu za vitabu kwa ajili ya kujisomea.

Hii ni elimu ya chuo kikuu ambapo wanafunzi wanaonekana kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake. Huku wakimsikiliza mwalimu kwa makini ambaye amesimama mbele yao, huku akiwaelezea au kuwafundisha juu ya somo fulani.

Hapa ni ofisini ambapo mkufunzi au mkuu wa idara anaonekana akiwa ameketi huku akiwa anafanya jambo fulani ambapo amezungukwa na vitabu, magazeti pamoja na vifaa mbalimbali.

Hii ni elimu ya chuo kikuu ambapo wanafunzi wanaonekana kila mmoja akiwa amekaa katika nafasi yake, huku wakiwa wamevalia barakoa na mwalimu alikuwa mbele yao akiwaelekeza au kuwafundisha juu ya jambo fulani.

Hapa ni darasani sehemu ambapo elimu ya watu wazima au elimu ya chuo kikuu inatolewa ambapo wanafunzi wanaonekana kila mmoja akiwa wameketi katika kiti chake, huku wakimsikiliza mwalimu aliye mbele akiwa anaelezea au kufafanua juu ya jambo fulani.

Wanafunzi wa elimu ya chuo kikuu au "university na colledge", wakiwa hosteli huku mwanafunzi mmoja wa kiume akiwa amelala katika kitanda cha chini na kuchezea simu. Mwanafunzi mwingine wa kike akiwa kitanda cha juu ameketi na kuchezea simu, huku mwingine wa kike akiwa amechuchumaa katika kabati.

Hapa ni saluni ambapo wadada watatu au wafanyakazi wa saluni ambao ni vinyozi, mmoja wapo anaonekana akiwa anamnyoa kijana au mwanaume aliyeketi saluni.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wamevalia sare ya mashati ya njano pamoja na magauni ya zambarau wakiwa kila mmoja ameketi kwenye nafasi yake kwenye dawati wakimsikiliza mwalimu aliekua mbele ya ubao ulioandikwa maandishi akifundisha na kuelezea jambo fulani.

Hapa ni darasani ambapo wanafunzi wa chuo kikuu au koleji wanaonekana kila mmoja akiwa amekaa katika nafasi yake, huku akiwa makini akimsikiliza mwalimu ama mkufunzi aliyekua mbele darasani, ambae anaelezea au kufundisha jambo fulani.

Hapa ni darasani ambapo elimu ya ufundi stadi pamoja na vitendo ikiwa inaonekana kutolewa kwa wanafunzi hawa, ambao wamesimama wakiwa wanne kwa idadi. Huku mwalimu akiwa amevalia ovarori leupe akitoa maelekezo au kufundisha juu ya jambo fulani.

Hii ni shule ya ufundi stadi pamoja na vitendo, kwani wanafunzi wawili waliovalia barakoa, huku wakivalia tisheti zikiwa na maneno ya "World skills future", wakiwa wanajifunza au kuangalia mashine fulani. Sehemu hii inaashiria ni darasani.

Hii ni shule ya ufundi stadi pamoja na vitendo ambapo wanafunzi wanaonekana wakiwa wanafanya mitihani kila mmoja akiwa katika eneo lake, huku mwalimu amesimama huku amevaa barakoa akiwasimamia wanafunzi hqwa.

Hii ni shule ya ufundi stadi pamoja na vitendo ambapo mwalimu anaonekana akiwasimamia wanafunzi, ambapo kila mmoja anaonekana akiwa amekaa katika nafasi yake, wakiandika au kufanya mtihani huku wakiwa wamevaa maovaroli.

Hii ni shule ya ufundi stadi pamoja na vitendo. Wanafunzi wanaonekana wakiwa darasani, wakiendelea na shughuli zao za kujifunza kwa kivitendo, ambapo mwalimu anaonekana akitoa elimu juu ya ujenzi, au kutengeneza vitu kwa kutumia mbao.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi na kitendo , anaonekana akiwa amefungua simu ndani na akiwa anairekebisha huku akiwa ameiweka katika mashine ambayo inatoa kioo. Huku pembeni yake kukiwa na mashine za aina mbalimbali.

Wanafunzi wa shule ya ufundi stadi pamoja na vitendo, wakiwa darasani wakiwa wanajifunza; huku wakiwa wanatengeneza vifaa kama simu, huku kukiwa na madirisha makubwa yanayopitisha hewa pamoja na mwanga wa kutosha.

Wanafunzi wa kike wanaonekana katika shule ya ufundi stadi pamoja na vitendo wakiwa wanajifunza jinsi ya kuchomelea, huku mmoja akiwa anafanya na wengine wanamtazama .

Hii ni shule ya ufundi stadi au elimu ya kivitendo ambapo wanafunzi ambao wamevalia majaketi au maovaroli wanaonekana wakiwa wamemzingira mwalimu ambaye anaonekana akiwafundisha au kuelezea juu ya jambo fulani kivitendo zaidi.

Hii ni shule ya ufundi stadi pamoja na vitendo wanafunzi watatu wanaonekana wakiwa darasani, huku kila mmoja akiwa amekaa katika nafasi yake akiwa amefungua simu na kutengeneza, huku vifaa vingine vikiwa kila katika meza ya mwanafunzi.

Wanafunzi wa shule ya ufundi stadi pamoja na vitendo, wakiwa darasani wakijifunza juu ya kutengeneza simu, wako Kila mmoja akiwa na simu yake akiwa anaitengeneza kwa kutumia vifaa fulani, wakiwa wamekaa, ambapo madarasa haya yana mwanga pamoja na hewa ya kutosha kutokana na madirisha yake.

Hapa ni darasani ambapo wanafunzi wanaonekana kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake, huku wakimsikiliza mwalimu au mkufunzi anayewaelezea juu ya jambo fulani.

Hii ni elimu ya ufundi stadi pamoja na vitendo, ambapo wanafunzi wanaonekana wakiwa wameketi, huku kila mmoja akiwa amefungua simu akiwa anajaribu kuitengeneza, huku wakitumia vifaa katika kuzitengeneza.

Hapa ni darasani ambapo elimu ya ufundi stadi pamoja na vitendo ikiwa inatolewa wanafunzi wanaonekana kila mmoja akiwa katika nafasi yake wakiwa wamevalia maovaroli, wakiwa wanajifunza kwa kutumia kompyuta mpakato pamoja na divaisi nyingine au vifaa vingine.

Hapa darasani sehemu ipatikanapo elimu ya ufundi stadi pamoja na kivitendo mwanafunzi wa kike anaonekana akiwa anaelekeza juu ya jambo fulani na kifaa kijulikanacho kama kompyuta.

Mwanafunzi wa shule ya ufundi stadi pamoja na vitendo, anaonekana akiwa katika chumba maalumu ambacho kina mashine nyingi akiwa anaendelea kujifunza, kwa kuendelea kubonyeza huku akiwa amevalia kofia pamoja na mavazi yanayotumika sehemu hiyo.

Hapa ni darasani ambapo elimu ya ufundi stadi pamoja na vitendo ikiwa inafundishwa, wanafunzi wanaonekana wakiwa darasani huku kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake wakiwa wanarekebisha na kutengeneza vitu.

Hii ni sehemu ya karakana au holi ambapo wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi pamoja na vitendo hutumia kwa ajili ya kujifunza. Gari likiwa ambalo linaonekana, linatengenezwa na kurekebishwa.

Wanafunzi wa shule ya ufundi stadi pamoja na vitendo, ambao kwa jumla wapo watatu wanaonekana wakiwa wamekaa. Huku mezani kwao kukiwa kuna kompyuta mbalimbali na pembeni yao kukiwa na vifaa tofauti, wakiwa wanajifunza juu ya utengenezaji wa baadhi ya vifaa hivyo.

Hii ni elimu ya ufundi stadi wa kivitendo zaidi, ambapo anaonekana mwanafunzi aliyekuwa darasani, sehemu ambapo mashine zipo nyingi akiwa anajifunza kivitendo zaidi jinsi ya kutumia mashine kwamba akiwa amevalia jaketi pamoja na kofia.

Hii ni elimu ya ufundi stadi pamoja na vitendo. Mwanafunzi aliyevalia jaketi au ovaroli anaoneka akiwa darasani huku akiwa amefungua simu kwa ajili ya kuitengeneza, nyuma yake kukiwa kuna mashine pamoja na vifaa vingine.

Hapa ni darasani patolewapo elimu ya ufundi stadi pamoja na kivitendo, ambapo wanafunzi wanaonekana kila mmoja akiwa amekaa katika nafasi yake, wakiwa wanaendelea kujifunza kivitendo, huku wakiwa wamezifungua simu wakiwa katika harakati za kutengeneza.

Hawa ni wanafunzi wa shule ya ufundi stadi pamoja na vitendo ambao wanaonekana wakiwa katika chumba cha komputa huku kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake akiwa anajifunza kwa vitendo.

Mwanafunzi wa shule ya elimu ya ustadi pamoja na vitendo, wa kike ambaye amevaa kitambaa kichwani, anaonekana akiwa amegeuka huku akiwa anatengeneza au kurekebisha kifaa fulani. Huku mezani kwakwe pia kukiwa na vifaa pamoja na vitengenezeo vya aina mbalimbali.

Hapa ni darasani kwenye elimu ya ufundistadi pamoja na kivitendo, ambapo wanafunzi wanaonekana kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake, akiwa anajifunza na kuandika juu ya jambo fulani. Huku wakiwa wamevaa makoti. Vilevile, madirisha yana mwanga wa kutosha pamoja na hewa.

Hapa ni darasani kwenye shule ya ufundi stadi pamoja na kwa vitendo ambapo mwanafunzi anaonekana akiwa ameshika mashine, huku akiendelea na shughuli zake kuendelea kujifunza akiwa amevalia kofia pamoja na tisheti nyeupe.

Hii ni elimu ya ufundi stadi pamoja na vitendo, ambapo mwanafunzi aliyevalia jaketi au ovaroli anaonekana akiwa anatengeneza gari. Hii inaonesha mwanafunzi wa magari.

Wanafunzi wawili wa kiume wa shule ya ufundi stadi pamoja na vitendo wanaonekana wakiwa darasani. huku mashine zikiwa zimewazunguka pia; wakiwa wamefungua na kutengeneza mashine iliyokuwa mezani mmoja, akiwa ameshika na mwengie akiwa anatengeneza kwa kutumia skruu.

Hapa ni darasani wanafunzi wanne wanaosoma elimu ya ufundi stadi pamoja na vitendo, wanaonekana wakiwa wanatengeneza vifaa mbalimbali ikiwemo simu ambazo zimefunguliwa huku wakizitengeneza.

Katika holi hili au chumba hichi kikubwa ambapo ujenzi unaendelea, wanafunzi wa elimu ya ufundi stadi pamoja na vitendo wanaonekana wakiwa wanajifunza kivitendo zaidi.

Wakufunzi au waalimu wa elimu ya shule ya ufundi stadi pamoja na vitendo, wakiwa katika chumba maalumu mojawapo akiwa anapuliza rangi katika meza iliyowekwa katikati; huku wakiwa wamevalia barakoa.

Hapa ni darasani sehemu ya ufundi stadi pamoja na vitendo, ambapo mwanafunzi wa kike anaonekana akiwa amevalia koti; huku akijifunza kivitendo zaidi, huku mashine zikiwa mezani na yeye akionekana akifungua na kutengeneza baadhi ya vitu.

Hapa ni darasani ambapo elimu ya ufundi stadi pamoja na vitendo ikiwa inatolewa wanafunzi wanaonekana kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake huku wakijifunza kutumia kompyuta za mezani huku wakiwa pia wamevalia majaketi au ma ovalori.

Hapa ni darasani ambapo elimu ya ufundi stadi pamoja na kwa vitendo inatolewa, wanafunzi wanaonekana wakiwa wameketi katika darasa huku wakiwa na mashine wakiendelea kujifunza kivitendo.

Hapa ni darasani, ambapo elimu ya ufundi na vitendo inaonekana ikiwa inatolewa, wanafunzi waliovalia maovaroli wanaonekana Kila mmoja akiwa katika nafasi yake , wengine wakiwa wamekaa , wengine wakiwa wamesimama , wakiwa wanaendelea na shunguli zao za kujifunza, huku kukiwa na kompyuta.

Wanafunzi wa ufundi stadi pamoja na vitendo wakiwa darasani wakijifunza kivitendo uku kila mmoja akiwa ameketi katika nafasi yake akiendelea kurekebisha vifaa mbalimbali. Darasa hili likiwa na madirisha mawili makubwa yanayopitisha hewa pamoja na mwanga wa kutosha.

Mwanafunzi wa kike au mdada akiwa amevalia koti, anaonekana akiwa anajifunza katika shule ya ufundi stadi pamoja na vitendo, huku kukiwa kuna mashine na vifaa mbalimbali pembeni yake.